Eneo hili ni ndani la showroom ya magari. Kuna magari kadhaa mapya yaliyopangwa kwenye ghorofa safi na yenye rangi nyeupe. Magari haya yana rangi mbalimbali yakiwemo meupe, mekundu na ya dhahabu. Madirisha makubwa yanaonekana nyuma na kuruhusu mwangaza wa kutosha kuingia ndani.

Mikono ya mtu ikishika kiasi kikubwa cha noti za shilingi za Kenya, hasa noti za elfu moja, hii inaashiria mada inayohusu fedha, uchumi, biashara au ulipaji wa kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Duka ndogo lenye huduma ya salooni na vipodozi, kuna bango lililoonyesha, Beauty Saloon Cosmetics, mbele ya duka kuna kiti cha mbao chenye rangi ya kahawia.

Mwanaume mweusi amevaa suti ya nevi na shati nyeupe akitazama gari jeusi la kifahari katika chumba la maonyesho ya magari. Ameegesha mkono wake kwenye paa la gari na anatazama ndani kwa kutabasamu. Nyuma yake kuna magari mengine ya kifahari na madirisha makubwa ya glesi.

Hii ni gurudumu la gari likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya lami. gurudumu hilo lina rimu ya alumini zenye mipigo ya chapa ya Audi. Tairi ya gurudumu inaonekana kuwa mpya na imejaaa upepo. Nyuma ya gurudumu kuna eneo yenye nyasi na barabara ya lami.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye uwanja wa mawe, gari hili linastika ndogo na nambari ya usajili ya Kenya linaonekana kama gari la usafiri wa uma maarufu kama matatu ambalo linatumika sana kwa usafiri na watalii wa nchi ya Kenya.

Duka la maziwa linaloitwa "Destiny Dairies" ambalo linaonekana kuwa limefunguliwa jioni ya usiku. Kwenye mlango wa duka kuna kundi la watu wamesimama wakiwemo wafanyikazi na wateja, upande wa kulia wa duka kuna vyombo vingi vya chuma vya kuhifadhi maziwa ambavyo kwa kawaida hutumiwa kusafiri maziwa.

Lori la usafirishaji wa magari likiwa limepakia magari mengi ya abiria ya aina tofauti. Lori lenyewe lina rangi ya machungwa na limetambulika kwa jina Scania.

Rundo la noti za pesa za Kenya. Noti hizo ni za dhamani ya mia moja zenye picha ya rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Noti hizo ni za zamani labda kabla ya noti mpya ya Kenya.

Rundo la ndizi zilizokomaa na zisizokomaa zinauuza katika kibanda, chini ya ndizi hizo kuna rundo la nyanya nyekundu na matunda mengi hali hii inashiria soko la matunda na mboga.

Duka la wazi likionyesha safu nyingi za viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga. Vaitu hivi vimepachikwa kwa ukuta na kuonyeshwa kwa meza watu kadhaa wanaonekana kwa umbali wakitembea au wakifanya ununuzi.

Mtu anaonekana akishikilia simu na kidole chake kinakaribia kuguza skrini. Kwenye skrini kuna orodha ya huduma za Mpesa zikiwemo Send Money, Withdraw Cash, Buy Airtime, Lipa na Mpesa na My Account.

Meza ya soko labda usiku au mahali penye mwanga hafifu ikiwa imejaa. Juu ya meza, kuna ndoo kadhaa za plastiki zilizojazwa viazi. Chini ya meza hiyo, kuna karoti nyingi zilizopangwa vizuri, pilipili hoho na kijani na matango marefu yote yakiuzwa.

Magari matatu ya kifahari ya aina ya Mercedes Benz G wagon yakwa yameegeshwa chini ya anga la blue lisilo na mawingu, magari hayo yanarangi nyeupe, nyeusi mengine yakiwa na matairi meusi makubwa.

Rundo la noti za pesa za Kenya. Noti hizo zina dhamani ya elfu moja kila moja imetengenezwa kwa rangi ya mchanganyiko ya kijivu, zambarua, na nyeupe. Kwenye noti hizo, kuna picha ya KICC na sanamu ya simba.

Hili ni eneo kubwa la wazi, lililofunikwa na nyasi za kijani kibichi. Kuna magari kadhaa yameegeshwa hapo, pengine kwa ajili ya hafla fulani. Gari moja jeupe aina ya Nissan Note, kwa karibu mbele. Nyuma ya magari kuna miti mirefu, na hema nyeupe zinazoasheria kuna tukio linalofanyika.

Rundo ya matairi mapya ya magari. Matairi haya yamepangwa kwa ustadi moja juu ya nyingine. Kila tairi linaonekana wazi likiwa na muundo wa kipekee wa mishoni na mistari ya kijani kibichi. Matairi yanaonekana kung'aa ikionyesha kuwa ni mapya.

Bidhaa mbalimbali za matunda zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa labsa sokoni. Tunaona nyanya zikiwa kwenye nyavu nyekundu; viazi, matango, pilipili hoho kijani na matunda ya aina ya machungwa kama vile limau na ndimu.

Hii ni duka la zawadi iliyokuwa na bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu. Upande wa kushoto ukuta umejaa na picha za wanyama wa Africa kama vile punda milia, simba, twiga pamoja na ramani za Kenya.

Matairi matatu ya gari yakiwa yamepangwa na tairi la mbele likisafishwa. Mkondo wa maji unaonekana ukimiminwa kwa nguvu kwenye tairi hilo na povu linatengenzwa. Hii inashiria kuwa matairi hiyo yanasafishwa labda katika eneo cha kituo cha kuosha magari.

Gari la kisasa la Volvo likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Gari hilo lina rangi ya kijivu na limepakwa tint kwenye madirisha. Nyuma yake kuna magari mengine na mandhari ina miti, hii inaashiria mazingira ya kupumzika au pikniki.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya upande wa juu kuna picha ya raisi wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta, upande wa chini wa noti hiyo kuna picha ya jumba la kimataifa la mikutano la Kenyatta na vilevile mnara wake maarufu noti hii ina nambari za utambilisho na saini ya Gavana wa benki kuu ya Kenya.

Gari nyeupe aina ya Hiace, ikiwa limeegeshwa usiku. Gari hili linaonekana kuwa limeangazwa na taa za jengo karibu yake. Nyuma ya gari kuna jengo kubwa lenye maduka na ishara, ikiwezekana ni duka la kisasa au maduka. Kuna alama ya barabarani zinazoonekana wazi chini ya gari.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la nguo. Wanaonekana wakipekua na kutafuta nguo ishara kwamba labda ni nguo za mitumba. Watu hawa wamejishughulisha kabisa na upenyeshaji wa nguo hizo na mazingira yanaonekana kuwa ya vurugu kidogo.

Gari aina ya CUV yenye rangi nyeusi ikiwa ndani ya chumba cha mauzo au maonyesho, gari hilo lina nembo ya infinity na jina la mfano QX80. Sakafu ni nyeupe yenye mchoro wa mraba na chumba kina taa nyingi za kisasa.

Duka ambalo lina nembo ya M-pesa kwenye mlango wake wa chuma wa kijani. Kando ya duka hili kuna duka lingine la kifaa vya magari linaloitwa "Dandon Auto spares". Mbele ya maduka haya, kuna baiskeli ya zamani na sehemu ya nje ya duka, ambayo wateja wanaeza kukaa.

Kuna rundo la mboga na matunda mbalimbali yakiuzwa sokoni. Kuna nyanya mingi nyekundu, pilipilihoho za kijani na njano, vitunguu na karoti pia kuna matunda za kijani kibichi kama vile limau.

Lango la duka hili la MPesa, lina rangi ya kijani na kuna maandishi "MPesa", yaliyoandikwa juu ya pembeni. Ndani ya duka kuna rafu zilizojazwa dawa na bidhaa nyingi. Nje, barabara imewekwa kwa mawe na kuna kidimbwi kidogo cha zege mbele ya mlango.

Gari nyeupe ya Hiace, inayotumika kama teksi au matatu, iliyosimama kando ya barabara usiku. Milango ya gari imefunguliwa na taa za nyuma zinawaka. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye madirisha makubwa na muundo wa duara juu, unaoonekana kuangaza kutoka ndani.